Watoto wadogo wakiwa darasani wakitumia kompyuta huku mwalimu wao akiwa nyuma yao akiwasaidia. Msichana mmoja anaonekana mbele akishinikiza kitufe cha K kwenye kibodi akionyesha ujifunzaji wa kidigitali.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta ndogo akijifunza. Eneo la kompyuta linaonesha maneno elearning ikiashiria masomo ya mtandaoni au elimu ya kidijitali.

Mwanamke ambaye anatumia kompyuta ndogo huku akiwa ameketi kwenye dawati .Anaonekana kutafakari au kujikita katika kazi au masomo anayofanya kwenye kompyuta.

Mwanamke ambaye anatumia kompyuta ndogo, huku akiandika kwa daftari. Anaonekana akifanya masomo au kazi ya ofisi kutoka nyumbani, ikionyesha urahisi wa masomo ya kidijitali.

Ramani ya dunia, na watu wameunganishwa, kwenye mtandao wa mawasiliano. Chini ya kuna kifaa cha kidijitali kama kompyuta ndogo, kompyuta ya mezani na simu ya rununu.

Skrini ya simu inaonyesha programu ya udemy online video courses . Maelezo ya programu hiyo yanataja kozi za kujifunza kuandika misimbu na lugha ya python .

Michoro inayoonyesha mfumo wa elimu wa kidijitali. Picha inayoonyesha vifaa mbalimbali kama simu, kompyuta ya mezani na kompyuta ndogo zinazotumika kujifunza na kupata vyeti.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao kama inavyoonyeshwa na taswira za kidijitali za vitabu na kofia ya hafali. Hii inaashiria mada za teknolojia, elimu na ujifunzaji kwa njia ya mtandao.

Mchoro unaohusu masomo ya mtandaoni, ikiwa na kompyuta ndogo na vitabu. Juu juu yake kuna ishara zinazowakilisha masomo mbalimbali kama vile sayansi na hisabati, zikionyesha upande wa masomo ya kidijitali.

Kielelezo cha mwanafunzi aliye na vitabu, kompyuta na shahada kinacho ashiria elimu ya mtandaoni. Hii inaashiria jukwaa la elimu ya kidijitali na mtandaoni.

Kikundi cha wanafunzi watatu, wanaangalia kompyuta ya mkononi wanaonekana wakishirikiana katika mradi au kazi, huku mwalimu au msaidizi mmoja akionekana akielekeza na kusaidia.

Mikono ya mtu inayotumia kompyuta mpakato. Hii inaweza kua ni mfano wa somo la kidijitali au kujifunza mtandaoni.

Kompyuta ndogo inayotumika kwa ajili ya simu ya video ikiwa na daftari na kalamu mbele yake. Vitu hivyo vyote vinaashiria elimu ya mtandao na mazingira ya kujifunza.

Mtu anayetoa mfano kupitia mtandao kwenye kompyuta. Kwenye upande wa kushoto wa skrini kuna orodha ya masomo ikionyesha kuwa kozi imekamilika kwa asilimia 35.

Mwanamke ambaye anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo au kibao ndani ya treni. Huu ni mfano wa jinsi teknolojia inaweza rahisisha masomo au kazi popote hata safarini.

Hii ni picha ya kompyuta ya mezani inayoonyesha programu ya uwasilishaji na maneno online learning. Inaashiria elimu ya mtandao au kujifunza kwa njia ya dijitali.

Mwanamke ambaye ameketi akiwa anatumia kompyuta ndogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijiji au mbali na mji, yakisisitiza matumizi ya teknolojia mahali popote.

Wasichana watatu wanaangalia kompyuta mpakato. Wanaonekana kujifunza .Wamevaa sare za shule. Mmoja anaelekeza skrini ,mwingine anatazama kwa makini.

Mwanafunzi ambaye anajifunza kupitia kompyuta ndogo, akifuatilia somo kutoka kwa mwalimu anayetoa mada. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo na panya mouse .Juu yake kuna makadirio ya e-learning na ikoni mbalimbali za kiteknolojia zinazohusiana na elimu ya mtandaoni.

Mchoro inaonyesha masomo ya mtandaoni kwa kutumia kompyuta ya mezani. Vitabu vinazunguka kompyuta vikionyesha jinsi elimu ya kidijitali inavyoweza kuchanganya rasilimali za jadi na teknologia.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi huku akitumia kompyuta mpakato labda akijifunza au akifanya kazi ikiashiria umuhimu wa kufanya kazi mtandaoni.

Mwanaume ambaye ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari. Inaashiria, masomo ya kidijitali ambapo mtu anaweza fanya kazi na kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Huu ni mchoro unaoonyesha masomo ya kidigitali, ambapo mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Mwanafunzi, ameketi kwenye dawati akisoma, akionyesha jinsi masomo ya mtandaoni yanavyofanyika.

Mwanaume ambaye ameketi mbele ya kompyuta na kupitia vitabu vyake .Jambo linaloonyesha elimu ya kidijitali. Hii inaashiria ya majukumu elimu ya mtandaoni.

Msichana mdogo wa asiya akijifunza mtandaoni kutoka nyumbani. Ameketi mbele ya kompyuta yake huku akishika kitabu na kalamu akionyesha anaendelea na masomo yake ya kidijitali.

Msichana mdogo ambaye ameketi kwenye dawati akifanya kazi zake za shule. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo huku pia akiandika akionyesha mchanganyiko wa masomo ya jadi na ya kidijitali.

Mwanamke aliyekaa mezani akitumia kompyuta yake ndogo anapoonekana kusoma mtandaoni kwa kuvaa vipokea sauti na anaandika kwenye daftari lake.

Wasichana watatu wanaangalia kompyuta ya mkononi wakiwa wameketi nje. Wanaonekana kufurahia na kushirikiana katika kujifunza au kufanya kazi pamoja.

Mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiufwatilia somo la mtandao kutoka kwa mwalimu. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha masomo ya hisabati na hesabu akionyesha elimu ya mtandaoni.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na simu huku alama za elimu ya kidigitali zikielea juu. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya masomo ya mtandaoni na teknolojia katika elimu.

Mchoro inayoonyesha mtu akitumia kompyuta labda kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Anawasiliana na mwalimu au mtaalam anayeonekana kwenye skrini.

Mwanamke anatumia kompyuta ndogo na kuna mistari na duara za kidijitali zinazounganisha macho yake na skrini. Hii inawakilisha dhana ya elimu ya kidijitali au mafunzo ya mtandaoni.

Kielelezo cha mwanafunzi na vitabu, kompyuta na shahada. Hii inaashiria jukwaa la elimu ya kidijitali na mtandaoni.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza ndogo akitumia kompyuta yake. Nyuma yake, kuna rafu kubwa iliyojaa vitu. Inaonekana kama duka. Amevalia t-shirt ya kijivu na kaptula. Anaonekana akifanya kazi kwa makini.

Mwanafunzi aliyevaa vipokea sauti maskioni akitumia kompyuta ndogo shuleni ,Hii inaashiria jukwaa la elimu ya kijidigitali na mitandaoni.

Michoro inayoeleza kuhusu elimu ya kidijitari, ambapo wanafunzi wamejifunza kupitia kompyuta. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kawaida na miti ya mitende.

Hili ni kundi la watu ambao Wana kompyuta mpakato mezani, huku wakijadili jambo fulani au suala la kikazi wakiwa kazini au maeneo ya kujifunza.

Kundi la watu walioketi kwenye meza kubwa katika chumba cha mkutano. Wanaonekana wakiwa katika mkutano au seminar wakijadili mada fulani.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna madirisha makubwa na kuta zimetundikwa mabango ya masomo.

Chumba cha maktaba au chumba cha kusomea chenye madawati na viti vilivyopangwa kwa utaratibu. Madawati haya, yamegawanywa kwa kutumia vizuizi vya mbao, ikionyesha mazingira safi ya kujifunza.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho vina vitanda vingi vya ghorofa vikiashiria mazingira ya bweni au hosteli. Lina madirisha mingi na mapazia na vitanda vimetandikwa kwa shuka tofauti tofauti.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha ghorofa na nguo zikiwa zimening'inizwa kwenye pomba la nguo. Hii inaashiria miundombinu ya elimu labda chumba cha kulala cha wanafunzi wa shule ya bweni.

Maktaba yenye rafa nyingi za vitabu na madawati ya kusomea. Wanafunzi wachache wanaonekana wakiwa wanasoma kwenye madawati hayo.

Hii ni maktaba iliyojaa wanafunzi walio na kompyuta ndogo na vitabu wakifanya utafiti. Hii inaashiria miundombinu ya elimu, kama vile maktaba zinazotumiwa na wanafunzi.

Kumbi yenye viti vingi vilivyopangwa kwa ajili ya watazamaji. Ikiwa na maegesho ya magari. kumbi hii inaweza kuwa ya maonyesho au mikutano ikionesha huduma za elimu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotenganishwa kwa chuma. Vitanda hivi vina shuka na pazia nyeusi zenye rangi ya kijivu au zambarau iliyokolea zikionyesha mazingira safi na nadhifu.

Sehemu ya maabara iliyo safi na ya kisasa ikiwa na vifaa mbalimbali. Kuna mirija ya kupimia, hadubini na vifaa vingine vinavyotumiwa kufanyia majaribio ya kisayansi.

Darasa la kompyuta, ambapo mwalimu anafundisha, wanafunzi. Mada fulani. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati zao, wakiwa mbele ya kompyuta, wakifuatilia somo la makini.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa mikutano. Kuna viti vingi vyekundu vimepangwa, pia kuna jukwaa la juu lenye muundo wa meli. I, linaonyesha liko karibu kwa utumizi.

Chumba cha kulala chenye kitada kilichofunikwa na shuka nyeupe kinachoonekana safi na nadhifu ,hali hii inaashiria makazi yanayotumiwa kwa wanafunzi labda kwenye bweni au hosteli.

Chumba cha kulala cha mabweni chenye vitanda vingi vya gorofa vilivyotenganishwa kwa chuma. Chuma hicho kina matandiko na mito, ikionyesha ni sehemu ya malezi ya wanafunzi au watu wengi.

Ukumbi wa mikutano wenye viti vingi vya buluu, vilivyopangwa kwa safu. Ukumbi huu, una miundo mbinu bora, ikiwemo taa za kisasa za dari na reli ya chuma pembeni.

Chumba safi cha kisasa chenye dawati, kiti, televisheni, na kabati za vitabu. Hii inaashiria miundombinu ya elimu, labda chumba cha kulala cha wanafunzi.

Kumbi tupu la kusubiri, na mabango mawili ya biashara mbele, yakionesha huduma mbali mbali. inaashiria miundo mbinu ya elimu labda mahali pa usajili wa wanafunzi.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao wakisikiliza darasa au mhadhara ambao uliopo shuleni.

Darasa la shule lenye madawati na viti vinavyopangwa kwa ajili ya wanafunzi .Jengo la darasa linaonekana lina kuta ambazo hazijamalizwa, lakini lina vifaa vya kufanyia masomo.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu mbili. Huku shuka na blanketi vikitofautiana. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye vitanda, ikionyesha mazingira ya kawaida ya bweni la shule au hostel .

Mtoto anaogelea katika bwawa la kuogelea akiwa amevaa miwani na kofia ya kuogelea. Splashi za maji zinazomzunguka zinaasharia kwamba anaendelea na mazoezi ya kuogelea.

Darasa la kompyuta lenye meza ndefu na viti vingi. Kompyuta zimepangwa kwa mistari miwili ndefu zikiwa tayari kwa ajili ya wanafunzi kuzitumia.

Kundi la wanaume labda walimu au wanafunzi wakishiriki katika mchezo wa kucheza na mpira . Wanaonekana wakishiriki mchezo katikati uwanja wa shule au eneo la wazi kuashiria shughuli za kijamii.

Kundi la vijana wamekaa kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamemtazama mwalimu wao. Mwalimu wao anawafundisha mbinu fulani za mchezo huo.

Lango la hosteli lenye new exucutive ladies hostel . Hii inaashiria miundo mbinu ya elimu kama vile hosteli zinazotumiwa na wanafunzi.

Katika jengo hili, kuna ngazi, linaloongoza hadi mlangoni. Jengo hili, linaonekana kuwa shule, au taasisi ya elimu nchini, Kenya.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda na televisheni ndogo pamoja na vifaa vingine vya teknolojia. Inaashiria miundombinu ya elimu, labda chumba cha kulala cha mwanafunzi.

Kundi la wanafunzi wanaoshiriki katika shughuli za upishi wakisaga na kuandaa chakula. Hali hii inaashiria uwepo wa masomo ya vitendo shuleni, kama vile upishi katika shule ya sekondari.

Kundi la wanafunzi ambao wanatabasamu wakiwa wameketi kwenye madawati yao ,huku walimu wakiwa wamesimama nyuma yao ,yakiashiria mazingira ya kujifunza au kufanya mtihani .

Mwanafunzi wa kiume, akifanya kazi katika maabara. Anaonekana akitingeneza kifaa cha kielektroniki, kwa kutumia zana maalum.

Kundi la wanafunzi wakishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa michezo huku baadhi ya wanafunzi na walimu wengine wakishuhudia. Hali hii inaashiria uwepo wa shughuli za michezo shuleni kama sehemu ya elimu ya sekondari.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za michezo wakiwa wamefungwa vitambaa machoni. Wanaonekana wakiwa katika uwanja wa shule labda wakishiriki mchezo au zoezi.

Mtoto mudogo anahudumiwa na mtaalamu. Mtaalamu huyo anamshika mkono kinywani labda akimsaidia na matibabu ya hotuba au meno.

Mwalimu anamsaidia msichana mwenye mahitaji maalum kufanya kazi za shuleni. Wote wawili wametabasamu na wanaonekana wakiwa na vitabu na kalamu mezani.

Mwalimu anamfundisha mtoto wa kiume mwenye ulemavu. Mtoto huyu anatabasamu na anaonekana akijenga na vizuizi akishirikiana na mwalimu wake.

Msichana ambaye anamsaidia mvulana mdogo mwenye mahitaji maalum kufanya mradi wa sanaa. Wanaonekana wakiwa katika maonyesho ya sanaa, huku mwingine wakiwa nyuma yao.

Kundi la watu ambao wanachora picha ya kipande cha puzzle , yenye rangi tofauti. Hii inaashiria elimu maalum kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa kimwili akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Anasoma kitabu katika maktaba. Hali hii inaashiria uwepo wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum katika jamii.

Huyo ni msichana mchanga ambaye ana ulemavu. Ana mahitaji maalum. Ni mtoto mlemavu macho. Hawezi kuona kwa kuwa anatumia braili kusoma.

Msichana anayetumia lugha ya ishara akiwa mbele ya kompyuta ya mkononi. Anaonekana akishiriki katika somo au mazungumzo kupitia mtandao ikiashiria elimu maalum kwa mahitaji.

Mvulana anaonekana akitumia kifaa cha kusaidia kuskia anaelekezana na mwanamke. Wanaonekana wakishirikiana katika masomo au kazi huku mvulana akitumia ishara mkono kuwasiliana.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu anatabasamu kwa furaha. Anaonekana akicheza na mpira wa buluu ndani ya eneo la kuchezea la watoto.

Mwanamke akifanya ishara ya lua kwa ishara kwa msichana mdogo. Hii inaashiria elimu maalum kwa watu wenye mahitaji maalum hasa wale wenye ulemavu wa kusikia.

Mwanamke ambaye anatumia kibodi maalum ya braille ya kompyuta. Hii inaashiria elimu maalum kwa watu wenye mahitaji maalum, hasa wale wenye ulemavu wa kuona.

Wanafunzi wawili, mmoja akiwa na vifaa vya usikivu wakijifunza wakiwa wameketi katika dawati lao. Hii inaashiria mazingira ya elimu jumuishi na stadi za kujifunza kwa watu wenye ulemavu.

Mwanamke mfupi ameketi kwenye meza na anasoma kitabu na kompyuta ya mkononi. Anaonekana akifanya kazi au kusoma kwa umakini mkubwa. Labda akijifunza au kufanya utafiti.

Mtoto ambaye ameketi kwenye meza akishika kadi ya maswali ya hesabu kwa mkono wake. Hii inaashiria elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum kama vile watoto wenye ulemavu wa viungo vya mwili.

Mwalimu anamfundisha mtoto mdogo, mwenye uhitaji maalum. Mtoto anatumia mashine maalum ya breli na mwalimu anamwongoza, jambo linaloashiria msaada wa karibu katika elimu.

Mikono ya mtoto ikiguza na kuteleza kwenye karatasi iliyo na maandishi ya nukta za breli. Hii inaashiria mwanafunzi asiye ona akisoma. Inaonyesha umuhimu wa elimu ya mahitaji maalum.

Walimu wawili wakiwasaidia wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum. Wanafundishwa kwa kutumia mikono na mbinu maalum, ikionyesha msaada wa karibu katika elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwalimu anafanya mazoezi na wanafunzi wake. Wote wanaonekana wenye furaha na tabasamu. Hali hii inaashiria uwepo wa mwalimu mwenye ulemavu wa kimwili aliyefundisha wanafunzi katika mazingira ya kirafiki.

Mwalimu anamsaidia mvulana mwenye mahitaji maalum katika somo la sayansi. Mvulana huyu anaonekana akitumia hadubini na mwalimu wake akimfundisha.

Mwanaume mwenye ulemavu, akifanya kazi, na mwalimu, au msimamizi. Wanaangalia kifaa cha kidijitali, labda kibao, wakishirikiana katika kujifunza, au kufanya kazi.

Msichana anatumika kompyuta ndogo na kuonekana akiongea na mtu mwingine kupitia video. Hii inaweza kuwakilisha masoma ya mtandaoni au mawasiliano ya kijamii ikiashiria jinsi teknolojia inavyosaida elimu na mawasiliano.

Huyu ni mwanafunzi au mtu mzima akiwa maktabani akisoma. Anaonekana kuwa na uhitaji maalum labda asiyeona kwani anatumia kompyuta, vifaa vya kuskiliza na braille .

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi mezani wakifanya kazi pamoja. Wanaonekana wakisoma kitabu cha lugha ya alama, breile, wakiwa wamezungukwa na rafu zilizojaa vitabu.

Vijana wawili, mmoja akiwa na ulemavu wakipamba keki. Wanafurahia na kucheka, wakionyesha ushirikiano katika shughuli hiyo ya kupika keki.